Magari yaliyopakiwa kando yanaweza kuhusiana na huduma ya kifedha kama benki au taasisi za mikopo zinazowezesha watu kununua au kupata mikopo ya magari. Huduma hizi husaidia wateja kupata urahisi wa kifedha mikopo ya magari na usaidizi wa kifedha kwa ajili ya uaminiaji bora. Mfumo huu unakuza biashara na uchumi kwa kusaidia watu kufanikisha malengo yao ya kifedha kwa njia rahisi na salama.

Hii ni duka dogo la huduma za kifedha linalotoa kama mtu amepokea pesa kwa njia ya simu. Wateja wanaeza kulipa bili kununua muda wa maongezi na kutoa fedha taslimu huduma hii hurahisisha maisha ya watu wa mashinani wasio na akaunti ya benki.

Gari la kifahari limesimama kwenye nyasi pembeni mwa magari mengine. Mandhari ni safi, miti mirefu ipo. Hii inaweza kuwakilisha ustawi, mikopo, dhima na mafanikio ya kifedha.

Watu wanauza na kununua bidhaa kwenye soko la kienyeji. Huduma za kifedha zinahakikisha biashara zinafanyika kwa usalama. Wafanyabiashara wanapata mikopo na msaada kutoka taasisi za kifedha.

Mifuko ya beads iliyopangwa vizuri inaonyesha sanaa ya mikoni na uridhi wa kitamaduni, unonaoweza kutumiwa kama bidhaa ya biashara, huduma za kifedha zimesaidia wafanya biashara wadogo kupata mikopo na kuwezesha biashara kama hii kuendelea na kukuwa, huduma hizi hutoa fursa za kupata laslimali kwa urahisi na kuongeza mapato ya wakazi.

Bodi ya kielektroniki inaonyesha viwango vya ubadilishaji wa fedha za kigeni katika banki ya Oriental. Tarehe na saa zinaonyeshwa juu kila sarafu imeorodheshwa pamoja na viiwango vya kununua na kuuza. Hii ni huduma ya muhimu ya kifedha kwa wasafiri na waekezaji.

Hii ni duka la sanaa linalouza vitu ya mkono vinavyoweza kuuzwa kwa huduma za kifedha kama mikopo au malipo ya simu kusaidia biashara ndogo ndogo kukuza uchumi wao wa kifedha kwa urahisi zaidi.

Jengo la rangi ya blue na manjano yenye mabano ya Kenya Milk Depot inaonyesha biashara ya usambazaji wa maziwa, huduma za kifedha katika biashara hii ni muhimu kwa kuwezesha malipo na mikopo kwa wakulima, usimamizi mzuri wa fedha husaidia biashara kukuwa na kutoa huduma bora kwa wateja.

Bima rahisi kwa bodaboda inatoa bima nafuu kwa miezi sita kwa shilingi elfu mbili na mia tano tu. Huduma hii inalinda waendeshaji na abiria dhidi ya ajali na matatizo ya kifedha, ni suluhisho la hamaki.

Huduma za kifedha zinahakikisha watu wamepata mkopo kuifadhi pesa na kuweka akipa kwa usalama, benki la tahasisi za fedha hutoa msaada kwa wafanyi biashara na wateja wa kawaida, huduma hizi zinaongesa ya kiujumi na kuwezasha biashara ndogondogo kukua, teknologia pia imerahihisha matumizi huduma hizi kwa njia za mtandao.

Duka linaonyesha huduma za kifedha kwa njia ya simu na bidhaa za biashara, watu wanapata huduma za benki kwa urahisi kupitia simu huku wakinunua bidhaa mbalimbali, huduma hizi husaidia biashara ndogo kukuza uchumi, kuwezesha malipo ya haraka na kuongeza usalama wa fedha.

Fedha zinazoshikiliwa kwa mkono zinaonyesha umuhimu wa huduma za kifedha. Huduma hizi zinasaidia kuhifadhi kuwekeza na kupata mikopo kwa watu binafsi na biashara. Huduma bora za kifedha huimarisha uchumi na kusaidia watu kufanikisha malengo yao ya kifedha kwa usalama na urahisi.

Logi mpya inatoa mwongozo kamili kuhusu jinsi ya kuchahua sera sahihi nchini Kenya. Huduma hizi za kifedha zinasaidia kulinda rasili mali japo kwa usalama.

Familia yatumia huduma za kifedha za cic family medishow ili kupata bima ya afya. Huduma hizi zinasaidia kulinda afya na kutoa usaidizi wa matibabu kwa wanachama wa familia.

Hili ni jukwaa la maonyesho ya magari ambapo wauzaji na wanunuzi hukutana kujadili bei, mikopo na bima. Taasisi za kifedha hushiriki kutoa huduma kama mikopo ya magari, ushauri wa kifedha na malipo ya polepole. Wanunuzi hupata nafasi ya kuulizia maswali kuhusu masharti ya malipo na riba.

Mtu anashikilia simu ya huduma ya Mpesa huku akishika noti, tatu za elfu moja huduma hii ya kifedha huraisisha kutuma na kupokea pesa kwa haraka, washirika nchini Kenya wameanzisha biashara ndogo ndogo kupitia huduma za simu.

Huduma za kiafya zina vifaa vya kisasa, mazingira safi na wafanyikazi waliobobea. Hii husaidia utambuzi wa magonjwa na matibabu bora kwa wangonjwa.

Watu wanasimama sokoni wakifanya biashara ya mboga kama kabichi, mauzo haya huleta kipato kwa wauzaji ambao hujiusisha na huduma za kifedha kama vile kuweka kiba kwenye benki au kutumia simu za kulipia bidhaa.

Kioski kidogo kimeandikwa mpesa, na kimewekwa karibu na duka. Huduma za kifedha kama kutuma pesa, kutoa pesa, na kulipia bili na kununua muda ya maongezi zinapatikana hapa, pesa ni huduma ya kifedaha ya kijidigitali inayopatikana kila mahali nchini.

Mtu anashikilia simu ya mkononi yenye programu ya kifedha inayomwezesha kufanya miamala mbali mbali kwa njia ya kidigitali, programu hii inaonyesha huduma kama kutuma, kupoekea pesa, kulipa bili na kununua muda wa maongezi.

Huduma za kifedha zinasaidia watu kuhifadhi kukopa fedha kwa urahisi. Benki na mashirika ya mikopo hutoa msaada kwa wateja. Mikopo hii inakuza biashara ndogo ndogo, Huduma hizi pia hutoa usha ushauri wa kifedha kusaidia kupanga bajeti. Teknolojia pia inarahisisha malipo na biashara kwa simu.

Huduma za kifedha za bima zinahakikisha wanyama wa kipenzi wapo salama na kupata huduma bora. Kampuni ya Kenya Orient inatoa bima rahisi na ya kuaminika kwa wateja wake.

Duka la Yustina milk linauza maziwa safi na bidhaa za maziwa, huduma hii ya kifedha inasaidia wakulima kuuza mazao yao kwa bei nzuri wateja wanapata maziwa ya garama nafuu, huduma hii inakuza biashara ndogo ndogo na inasaidia jamii kiuchumi.

Duka la kuuza maziwa limesimama barabarani likiwa limeandikwa jina la kampuni. Mwananchi amesimama karibu na mitungi ya maziwa. Biashara hii husaidia wakulima kupata kipato na kuchangia ukuaji wa uchumi wa jamii kwa njia endelevu.

Huduma za kifedha kama mpesa zinasaidia kukuza uchumi kwa kuwezesha malipo rahisi, kuongeza akiba na kusaidia biashara ndogo ndogo, hii huleta maendeleo ya jamii na kupunguza umaskini.

Risiti hii inadhibitisha malipo yaliyofanywa kwa huduma za bandari nchini Kenya . Huduma za bandari ni muhimu kwa uchumi wa nchi kwani zinawezesha biashara na usafirishaji wa bidhaa kwa urahisi . Hivi kuongeza mapato ya maendeleo.

Huduma za afya bora zimeboreshwa kupitia teknolojia ambapo mtu anaweza kuagiza dawa na vipimo akiwa nyumbani. Kampuni ya bima ya AAR inasaidia kuhakikisha wananchi wanapata matibabu kwa haraka, usalama na kwa gharama nafuu.

Mama mchuuzi ameketi sokoni akiwa na bidhaa mbalimbali kama vitunguu, pilipili, nyanya, viazi na mboga. Biashara hii ndogo humwezesha kupata kipato cha kila siku. Soko linaonyesha shughuli nyingi za kiuchumi kwa wakazi.

Magari mengi yamepakiwa kwenye uwanja mkubwa wa magari, yakionyesha biashara ya uagizaji na uuzaji wa magari yaliyotumika, sekta hii ina michango mikubwa katika uchumi wa kuongeza mapato ya ushuru na ajira katika usafirishaji na huduma za magari.

Mtu anahesabu fedha taslimu kwa mkono jambo ambalo ni muhimu katika shughuli za kibiashara na huduma za kifedha. Fedha hizi hutumika kwa manunuzi, malipo na kuendesha shughuli za kila siku za uchumu usimamizi mzuri wa fedha unasaidia kuongeza ufanisi wa kifedha na kuchochea ukuaji wa biashara hii ni muhimu kwa maendeleo ya uchumi, mtu binafsi na taifa.

Familia yenye furaha inakula pamoja ikionyesha umuhimu wa huduma za kifedha kama bima. Huduma hizi husaidia kuimarisha maisha, kulinda familia dhidi ya hatari na kuchangia ustawi wa kiuchumi.

Watu wawaili wamesimama nje ya duka la wakala wa fedha wakisubiri huduma, biashara hii ya fedha hurahisisha mnyamala kama kutuma na kutoa pesa, huduma hizi zinaongeza ujumuishaji wa kifedha na kusaidia ukuaji Wa uchumi wa mitaa.

Mlipaji kodi anafanya malipo ya ushuru kupitia benki kwa kutumia fomu rasmi. Mfumo huu unasaidia kuongeza uwazi na usahihi katika ukusanyaji kodi. Hivyo kusaidia serikali kupata mapato ya kutekeleza miradi ya maendeleo na kuimarisha uchumi wa taifa.

Sehemu ya kuuza magari inaonyesha mafanikio ya biashara, ambapo huduma za kifedha kama mikopo na bima hutolewa. Hii inarahisisha ununuzi wa magari kwa watu wengi kwa kulipia kidogo kidogo hivyo kusaidia kuimarisha uchumi.

Watu wakiwa sokoni wakinunua mboga safi, zilizopangwa kwenye vibanda biashara ndogo kama hizi huchangia ajira, mapato ya kila siku, na ukuaji Wa uchumi wa eneo, mzunguko wa kifedha hutokea moja Kwa moja.

Gari la kifahari limeegeshwa karibu na magari mengine kwenye uwanja ya kijani. Watu wakihusika katika shuguli za kijamii au biashara. Hali hii inaashiria uwezo wa kifedha, uwekezaji wa binafi na mzunguko wa pesa katika jamii ya mashinani.

Simu inayoonyesha huduma za fedha za kidigitali kama vile ktuma pesa, kutoa pesa, kununua muda wa maongezi na huduma za Mshwari. Huduma hizi husaidia watu kufanya unyamala kwa urahisi na haraka bila kutumia benki. Teknolojia hii inarahisisha maisha ya watu wengi

Nambari hii ni risiti ya usajili wa kutoka mamlaka ya mapato Kenya, ikionyesha taarifa za mlipa kodi. Hii ni muhimu kwa usimamizi wa kodi, kuimarisha uchumi na kuhakikisha ukusanyaji wa mapato kwa ajili ya maendeleo ya taifa na huduma za kijamii.

Maduka madogo yamefunguliwa kando ya barabara ,yakitoa bidhaa mbalimbali kwa wateja . Hii inaashiria biashara ndogo ndogo zinazochangia uchumi wa mitaa . Huduma za kifedha huwasaidia wafanyabiashara kukuza mitaji na kuongeza mapato kwa ufanisi.

Magari mapya yamepangwa mbele ya jengo la kampuni ya magari. Biashara ya magari huchangia mabato kwa ushuru na mikopo kupitia taasisi za kifedha. Ununuzi wa magari huhusisha mzunguko wa kifedha na mikataba ya kifedha muhimu kwa uchumi.

Pesa taslimu za noti mbalimbali zinaonyesha shuguli za kifedha katika jamii. Kuchochea biashara, kuwezesha uwekezekaji nani kiashirio cha mzunguko wa fedha unaosaidia kukuza uchumi wa nchi na ustawi wa wanchi kwa ujumula.

Mizigo hii imefungo vizuri na inaashiria bidhaa zinazoenda kuuzwa kwa faida katika biashara, biashara kama hizi huchangia ukuaji wa uchumi kwa kuongeza ajira na mapato kwa watu wengi katika jamii.

Magari ya kifahari yamepangwa nadhifu kando ya barabara karibu na jengo la biashara. Maegesho haya yanaonyesha ukuaaji wa huduma za kifedha na uwezo wa watu kifedha uchumi dhabiti huruhusu ununuzi wa bidha za dhamani kubwa.

Mfanyakazi wa duka anapanga bidhaa za maziwa kwenye friji kubwa. Akiyakikisha mpangilio bora kwa wateja. Huduma hii inaonyesha mchango wa sekta ya rejareja katika uchumi na usambazaji wa bidhaa muhimu kwa jamii.

Watu wamekusanyika katika eneo la wazi wakiudumiwa na taasisi ya kifetha ya kijamii. Labda wakipokea mikopa, ushauri wa uekezaji, au elimu ya fedha vijijini.

Familia yenye furaha inakaa pamoja chini ya paa, ikiwakilisha usalama wa kifamilia. Bango linaelezea huduma ya bima ya afya, hatua muhimu ya kiuchumi inayolinda watu dhidi ya gharama za matibabu zisizo tarajiwa ikikuza ustawi na utulivu wa kifedha.

Magari ya kifahari yanawakilisha hali nzuri ya kiuchumi ambayo huwezesha watu kupata huduma bora za afya. Watu wenye kipato cha juu wana uwezo wa kujiunga na bima za afya ,kupata matibabu ya haraka, lishe bora, mazingira safi yanayosaidia maisha marefu na afya bora.

Gari la kifahari limesimama kwenye eneo la kijani kibichi, likiwa na nembo ya kibiashara upande. Gari kama hili linaonyesha uekezaji mkubwa wa kifedha na linaweza kuwa kitega uchumi kupitia usafirishaji wa bidhaa au huduma za shirika binafsi.

Watu wengi wamekusanyika sokoni wakiuza na kununua bidhaa mbalimbali kama nguo, matunda na vyakula. Biashara hii ya mitaani huimarisha uchumi wa kila siku, ikiwapa wakazi kipato na kukuza huduma ndogondogo za kifedha mjini.

Gari jeupe aina ya Honda linaweza kuwa limenunuliwa kwa mkopo kutoka tahasisi ya kifedha. Mikopo ya magari huwasaidia watu kumiliki magari kwa urahisi. Huduma hizi uendana na bima , malipo ya pole pole na ushauri wa kifedha kutoka kwa mabenki au sacco .

Uchumi ni mfumo unaoendesha usambzaji na matumizi ya bidhaa na huduma katika jamii, unahusisha biashara viwanda na rasilimali za watu kwa lengo za kukuza maendeleo na ustawi wa watu,

Hapa tunaona soko la matunda na mboga ambapo wakulima na wafanyi biashara huuza bidhaa zao moja kwa moja kwa wateja, biashara kama hii huchochea uchumi wa ndani, kuongeza ajira na kusaidia mzunguko wa fedha mitaani.

Usafiri wa abiria kwa kutumia magari ya biashara una changia sana ukuaji wa uchumi kwa kurahisisha wa watu na bidhaa. Huduma hii huongeza fursa za biashara, ajira na kuimarisha muunganiko wa maeneo tofauti. Uboreshaji wa usafiri huongeza usalishaji na ukuaji wa jumla wa taifa.

Magari yamepakiwa kwa trailer maalum kwa ajili ya kusafirishwa kuashiria biashara ya magari inayo endelea, usafirizaji huu uadhiri sekta ya kifedha za kupitia ushuru, bima na mikopo ya magari kwa wateja mbali mbali katika soko huria.

Vitu vingi vimepangwa kwa mpangilio katika duka la rejareja. Mfanyabiashara anaweza kuwa amenunua hisa kupitia mkopo wa biashara. Taasisi za kifedha hutoa mikopo ya kusaidia biashara ndogo kukuza na kuendeleza huduma bora.

Magari ya bei nafuu yanasimama kwenye duka la kuuza magari. Yanapendwa sana na watu wengi. Uchumi unategemea usafirishaji mzuri na upatikanaji wa magari kwa bei nafuu, ili kuimarisha biashara na maisha ya watu. Mfumo huu unasaidia kukuza uchumi wa taifa.

Fedha ni muhimu katika maisha ya kila siku kuwezesha watu kununua mahitaji na kuendelea kuendesha biashara, kuwa na fedha za kutosha husaidia kuimarisha hali ya maisha na kuchochea ukuaji wa uchumi katika jamii.

Wafanyabiashara sokoni huuza matunda, mboga na nguo. Tunaweza kutumia mikopo midogo kueka fedha benki, kutumia Mpesa, kujiunga na chama cha akiba na kupata bima ya biashara

Huduma za kifedha hutoa msaada kwa kuhifadhi na kuweka akiba kwa njia salama. Benki zinatoa mkopo kwa watu na biashara kukuza uchumi. Huduma hizi zinasaidia pia katika kuwezesha malipo na usafirishaji wa fedha kwa haraka.

Duka la huduma za pesa, linalo saidia watu kufanya malipo na kuhamisha fedha kwa haraka, huduma hizi zinaongeza ufanisi wa biashara ndogo ndogo, na kusaidia ukuaji wa uchumi kwa jamii Kwa kutoa njia rahisi za kifedha.

Mchuuzi huuza bidhaa za sanaa na mapambo katika soko la mitaani, akichangia kipato cha familia. Biashara ndogo kama hizi ni nguzo muhimu za uchumi wa mtaa, kukuza ajira na kuimarisha mzunguko wa pesa katika jamii.

Huu ni soko lenye mazao mengi. Yakiwemo mahindi mabichi na maganda, yakionyesha shughuli haya za kiuchumi . Upatikanaji wa bidhaa hizi unaashiria mlimbuko mzuri wa biashara na mchango wa wakulima katika soko. Hali hii inachochea uchumi wa eneo hilo kwa kutoa ajira na mapato kwa wafanyabiashara na wakulima.

Watu wanauza matunda sokoni wakitumia biashara ndogo ndogo kupata kipato. Faida huwekwa benki na wengine hutumia huduma za mikopo, bima, simu za fedha na vikundi vya akiba.

Mvua kubwa imesababisha mafuriko ambayo imeziba barabara na kuathiri usafiri, hali inaweza kusababisha hasara kubwa kwa biashara na uchumi wa nchi, huduma za bima zina umuhimu mkubwa katika kulinda biashara dhidi ya madhara ya maafa ya asili.

Matunda yamepangwa kwa mpangilio mzuri sokoni. Yakiwa katika rangi mbalimbali kama machungwa, ndizi ,mapera na maembe. Biashara hii ndogo ndogo inaonyesha mchango ya sekta ya uchumi mdogo katika kipato na usambazaji wa chakula.

Jengo hili ni duka la maziwa linapokea maziwa kutoka kwa wakulima. Huduma hii inasaidia kukuza uchumi wa wakulima kwa kuhakikisha maziwa yanauzwa kwa bei nzuri. Hii inaleta maendeleo na kuongeza kipato cha jamii ikisaidia maisha bora na uwekezaji.

Magari mawili yameegeshwa kando ya barabara, yakionyesha maendelea ya uchumi na uhamaji, serikali inachangia ukuaji wa uchu Kwa kurahisisha huduma za kifedha, kuwezesha watu kupata mikopo Kwa urahisi na kuimarisha biashara mbalimbali.

Gari lenye mataeri imara inaashiria uwezo wa kifedha na uwezekaji katika usafiri ya kuaminika. Mataeri bora hupunguza gharama ya matengenezo na kuchangia katika ukuaji wa uchumi kupitia usafirishaji wa bidhaa na huduma kwa ufanisi.

Mwanamke anatumia mashini ya kuuza maziwa ambayo huwezesha wateja kupata huduma kwa haraka bila mtu wa kati. Teknolojia hii inapunguza gharama, inaongeza ufanisi wa biashara ndogo ndogo na kuimarisha uchumi wa jamii kwa kuwezesha upatikanaji wa bidhaa muhimu.

Mboga mboga za rangi mbalimbali zimekwa kwa mpangilio mzuri sokoni hii inaashiria biashara ndogondogo zinazo changia uchumi wa watu na kukuza ajira serikali inahimiza uwekezaji katika kilimo na masoko ya mazao ili kuinua maisha ya wakulima na kuongeza mapato la taifa

Magari ya mikokoteni au wauzaji wa matunda uuza tikitimaji sokoni ilikupata kipato, biashara hii ndongo usaidia familia kujikimu mauzo ya mandunga haya ni chanzo za kipato kwa watu wengi wakipato cha chini.

Bima ya bodobado huwasaidia waendesha pikipiki kupata ulizia Wa kifedha wanapo patwa na ajali, kifurushi cha gharama nafuu huongeza usalama kazini, huduma hii huwapa amani ya akili wanapo fanya kazi ya kuwasafirisha abiria ama mizigo.

Watu hawa wanashirikiana kujadili uongezaji katika bithaa au huduma ili kukuza biashara. Ushirikiano huu unasaidia kuongeza pato na kuimarisha hali ya kifedha kwa kuanzisha mikakati ya kibiashara yenye manufaa kwa wote ,hii ni njia muhimu ya kukuza uchumi wa mtu binafsi na jamii kwa ujumla.

Mtu aliye simama kando ya gari inaonyesha uduma ya kifedha zinasouziana na ununuzi ya magari Kwa mkopo malipo au pima ni mhimu Kwa kuwasadia watu kupata mali kwa urahisi zaidi.

Gari la kifahari limeegeshwa kwenye eneo la maonyesho likiwa na nambari ya kampuni ya magari. Aina hii ya gari ni ya bei ya juu na inaitaji uwezo mkubwa wa kifedha kulimiliki. Huduma za kifedha kama mikopo ya magari, bima na mipango ya malipo kwa hawamu huwasaidia wateja kumiliki magari.

Duka hili linatoa hiduma ya kifedha kama malipo ya simu, na huduma za simu. Wateja wanapata urahisi wa kufanya shughuli za kifedha haraka na kwa usalama ndani ya jamii.

SKuta za michezo zimewekwa kwa mipangilio mzuri, zikionyesha biashara inayohitaji huduma za kifedha kama mikopo na bima kwa wamiliki na wateja wanao penda burudani na shughuli za mchezo.

Magari haya yanaweza kuhusiana na huduma za kifedha kama mikopo ya magari au bima, huduma hizi husaidia watu kununua au kulinda mali zao kwa usalama na urahisi mkubwa.

Watu wanauza na kununua bidhaa sokoni. Jambo hili linaongeza shughuli ya kibiashara. Huduma za kifedha zinaimiza biashara ndogo ndogo kujiendeleza na kuchangia uchumi wa taifa.

Huduma za kifedha zinasaidia usafirishaji wa magari kwa usalama, kuhakikisha biashara inaedelea vizuri na kuleta maedeleo kwa uchumi wa taifa letu usimamizi wa laslimali.

Magari haya yanauzwa kwenye banda la maonyesho ambapo huduma za kifedha kama mikopo na bima huwezesha ununuzi wa magari kwa urahisi. Huduma hizi zinasaidia watu kumiliki mali kwa njia salama na ya kufaa.